Shamba la migomba iliyopandwa kwa misari. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na miti ya migomba ina majani makubwa ya kijani. Mimea mingine midogo inaonekana ardhini.

Mwanaume ambaye yuko shambani. Ameshika hindi mkononi huku akionyesha vile ambavyo mavuno yamekuwa. Nyuma yake kuna miti ya mahindi ambayo imesimama ya kjani kibichi.

Zizi kubwa la mifugo lina ng'ombe wengi wakila nyasi. Milango ya chuma imetenganisha sehemu mbalimbali. Zizi lina paa la mabati na kuta za mbao.

Hili ni rundo kubwa la ndizi za kijani kibichi. Watu wanaonekana hapo kando yake. Kuna malori mawili, moja la samawati na lingine la kijani kibichi, likiwa na ndizi zile zile pale ndani zikionyesha kushukisha mazao mazuri ya kilimo.

Mwanamke amevaa koti jeupe na kofia ya nywele, akimwaga maziwa au kioevu kingine kutoka mtungi mmoja wa chuma kwenda mwingine. Nyuma yake kuna mitungi mingine na bango lenye maelezo ya usalama.

Mwanamme mwenye kofia nyeupe amevaa shati la blue , anatabasamu akishika mti wa ndizi. Anaonekana akichunguza mmea kwa makini akifurahia kazi yake.

Lori la maziwa likipakia . Mtu mmoja amesimama karibu na makopo mawili makubwa ya maziwa. Wengine wako karibu na lori lenye tangi kubwa. Lori limeandikwa Mount Kenya milk. Hii inaonyesha shughuli ya usafirishaji wa maziwa.

Migomba kadhaa yenye ndizi nyingi mbichi zenye rangi ya kijani. Migomba imesimama wima ikionyesha mshada mazito ya ndizi.

Rundo kubwa la ndizi za kijani kibichi ambazo hazijaiva zinaonekana zimepangwa vizuri kwa safu ikionyesha ni soko la ndizi likionyesha mazao mzuri ya mavuno.

Ng'ombe wengi wakifugwa. Wengi wao wana rangi nyeusi na nyeupe. Wanakula nyasi iliyo mbele yao. Mtu mmoja amesimama kati akitazama ng'ombe. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba la kisasa.

Kutoka kiwanda cha maziwa au kituo cha kukusanya maziwa, wanaume wawili wakiwa wamevaa kofia nyekundu na nguo za kazi, wanashughulikia maziwa, mmoja wao anamwaga maziwa kutoka ndoo kubwa ya chuma kwenye mfumo wa kuchakata.

Wanaume wawili karibu na pikipiki, mmoja amevaa koti la kahawia akimimina kitu kutoka ndoo nyeupe. Mwingine ako ana kiyago cha manjano kichwani akiushika maziwa. Vyombo vingi viko pale.

Rundo kubwa la ndizi za kijani kibichi, zikiwa zimepangwa chini sakafuni. Kundi la watu ambao ni wauzaji wakiwa pale, wakionyesha uzuri wa kilimo bora.

Wanawake wakitayarisha chakula. Wengine wamevaa vitambaa vya rangi mbalimbali kichwani. Wanawake wanaweka unga mweupe kwenye vikapu vidogo vya plastiki. Tray ya metali inatumika kubeba vikapu hivyo.

Katika shamba la migomba, mwanamke amebeba mtoto mgongoni. Anakagua ndizi. Bango la KCB Foundation linaonekana wazi.

Huu ni mgomba wenye ndizi nyingi. Ndizi hizi bado hazijaiva. Zina rangi ya kijani. Majani makubwa ya migomba yanaonekana vizuri. Chini ya mgomba kuna udongo mkavu.

Huyu ni ng'ombe ambaye anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine, ikiwa imeunganishwa kwenye chuchu zake. Ng'ombe amesimama kwenye eneo la sakafu ya saruji na miguu yake inaonekana.

Mtu anayeosha ng'ombe kwenye zizi. Mtu huyu ameshika bomba la maji na anaonekana akimwagia maji ng'ombe mweupe mkubwa.Ng'ombe wengine na ndama wanaonekana nyuma.

Mahindi yaliyoharibika vibaya yakiwa bado yamechungana na bua. Baadhi ya mahindi yameanguka rangi nyeusi na kuonekana yameharibika.

Shamba lina ndama weusi na weupe, wamesimama kwenye zizi. Udongo unaonekana hapo. Baadhi ya ndama wamevalishwa namba sikioni wakionekana vizuri.

Mtu ambaye amevaa suti ya manjano na kofia yenye manjano akimnyunyiza dawa ng'ombe mweusi na mweupe. Mtu huyu amebeba kifaa kikubwa cha njano na blue mgongoni.

Mwanamke ambaye anamkama ng'ombe amevalia raba za bluu na shati la miraba. Anashika chombo cha kukamulia, ng'ombe ana rangi nyeupe na nyeusi, mazingira yanaonekana kuwa shamba la kijani kibichi, ana tabasamu la furaha.

Migomba iliyo katika mazingira kijani kibichi. Baadhi ya majani ya migomba yamekauka na kuanza kuwa ya kahawia huku mengine bado ni mabichi na yenye afya.

Huu ni mgomba mkubwa wenye chendo vya ndizi ambazo bado hazijaiva. Ndizi hizi ni za kijani kibichi na kuna matawi au majani yake kwa marefu ambayo pia ni ya kijani.

Migomba yenye ndizi nyingi. Ndizi hizi bado hazijaiva zina rangi ya kijani. Majani makubwa ya migomba yanaonekana vizuri Picha inaonyesha kundi la ndizi zilizoshikamana. Anga linaonekana wazi.

Mahindi mengi yaliyotundikwa kwenye kamba, yakikaushwa ndani ya chumba chenye kuta za mbao. Chupa ya plastiki ya manjano imewekwa chini ya mahindi. Yamepangwa kwa uangalifu. Yanaonyesha utamaduni wa kuhifadhi mazao.

Rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo ni za kijani kibichi, zimepangwa vizuri ambazo zimekua zikionyesha kilimo bora, ambacho kimeleta mazao mazuri.

Hawa ni wanaume wawili, wote wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara, barakoa ya nyavu za nywele. Mmoja wao anamimina kioevu cheupe, kutoka kwenye sufuria kubwa ya chuma.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake, wakipika na kugawa chakula. Wanafunua vyungu vikubwa vya kugawanya uji au chakula kingine chenye bakuli ndogo za rangi ya buluu na kijani.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe ambao wamewekewa nembo maskioni wanakula nyasi iliyowekwa chini ya chombo. Mandhari hayo ni asilia yakionyesha kilimo cha kisasa.

Mwanamke ambaye anatabasamu shambani. Amevaa nguo nyeusi. Mazingira ya mimea mingi ikiwemo mahindi marefu. Anaonekana kufurahia kazi ya shambani. Jua linaonekana linaangaza.

Mkono wa mtu ulioshika ndizi moja iliyomenywa. Ndizi ina rangi ya manjano iliyopauka, na inaonekana laini. Nyuma ya mkono huo kuna rundo la ndizi zingine ambazo bado hazijamenywa.

Mvulana amesimama karibu na ng'ombe kadhaa chini ya banda. Amevaa shati ya bluu na suruali ya kahawia. Ng'ombe wengi wamelala.

Migomba mingi, majani yake ni makubwa kijana kipiji. Nyuma kuna mzitu mnene wa miti mazingira yanaonekana kuwa ya kitropiki .Anga linaonekana nzuri limefunikwa na majani.

Shada kubwa la ndizi mbichi za kijani kibichi, zimening'inia kwenye mti wa ndizi. Majani ya mti yanaonekana juu ya kijani kibichi.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia sare nyeupe na barakoa, wakimwaga maziwa kwenye chombo kikubwa. Mmoja anatumia faneli na nyuma yao kuna watu wengi wakitazama.

Watu kadhaa wakisimamia ng'ombe wawili weusi na weupe ndani ya zizi la mbao lenye paa. Mwanaume mmoja amesimama karibu na ng'ombe wa kwanza akimshika. Amevaa sweta ya mistari.

Rundo kubwa la ndizi ambazo zimeiva zikiwa zimepangwa vizuri sokoni zikisubiri wateja waje ili wazinunue. Kuna mama mmoja anayezipanga.

Mwanamke mmoja amevaa koti jeupe la maabara na kofia nyeupe akifanya jaribio la kisayansi. Ameshika kikombe cha kioo cha kupimia kinachoitwa beaker , chenye maziwa meupe ndani yake.

Shamba la mahindi. Majani ya mahindi yanaonekana yameharibika, yakiwa na matundu na madoa meupe, labda kutokana na wadudu au magonjwa. Udongo huu unaonekana wa kahawia.

Mchanganyiko mzito ndani ya bakuli kubwa la chuma. Vijiko vya mbao vinatumika kukoroga. Mchanganyiko una rangi ya kahawia na nyeupe. Anga hewa linaonekana kuwa la dhumni.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zikiwa zimepangwa kwa safu ardhini. Ndizi hizi zinaonekana kuwa rangi ya kijani kibichi na zimekusanywa kwa wingi zikionyesha mavuno makubwa.

Ng'ombe mweusi mwenye vipele vingi kwenye ngozi yake akionyesha anaumwa. Amefungwa kwenye mti mdogo. Miguu yake ya nyuma inaonekana kuwa na majeraha. Hali yake inaonyesha anahitaji matibabu.

Kiwele cha ng'ombe kinachokamuliwa kwa kutumia mashini. Maziwa yanaonekana yakimwagika kutoka chuchu, yakikusanywa na kifaa cha kukamulia. Mkono wenye glovu umeshika mashini hiyo.

Mwanamke amevaa nguo za rangi ya chungwa na kijani, akikamua ng'ombe kwa mkono. Maziwa yanatiririka kuingia kwenye ndoo la blue , iliyowekwa chini. Ng'ombe ana rangi ya kahawia na amefungwa mguu mmoja.

Majani mengi makubwa yanayoonekana kuwa na migomba yakiziba sehemu kubwa ya fremu. Juu yao anga ni bluu yenye mawingu meupe inaonekana kupitia mapengo ya majani.

Huyu ni mtu ambaye anamkamua ng'ombe maziwa akiwa ameketi chini na kutumia ndoo ya chuma kukusanya maziwa safi. Ng'ombe amesimama tuli akitoa lishe muhimu kwa binadamu.

Huu ni mgomba wenye ndizi nyingi sana, una majani makubwa ya kijani kibichi na manthari yanaonekana ni ya kilimo na mazao mema.

Migomba iliyojaa ndizi changa, bado hazijaiva. Baadhi ya matunda yamefunikwa na mifuko ya plastiki ya blue labda kwa ajili ya ulinzi dhidi ya wadudu.

Mwanaume mmoja amesimama karibu na mgomba mkubwa wenye rundo kubwa la ndizi ameinua mkono akionekana kushika au kuangalia ndizi hizo. Nyuma kuna miti mingi na uzio wa mbao. Ardhi ina udongo na nyasi.